Katikati kuna mmea wenye majani mapana ya kijani kibichi kikiwa ndani ya kikombe jeupe chenye mashimo chini, mizizi yake imening'inia kwenye tundu la kifaa cha plastiki jeupe kikionekana kuwa sehemu ya mfumo wa kilimo bila udongo.

Mmea wa majani mabichi umepandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki yaliyo wekwa kwenye nguzo. Kila mmea umetokeza kutoka kwenye tundu moja la bomba na chini kuna nyaya au mipira ya kupitishia maji. Udongo hauonekani ikionyesha kuwa huu ni mfumo wa kilimo cha kisasa usio tumia mchanga.

Msichana aliyevaa shati la cheki jekundu na nyeupe anaonekana akivuna au kugusa mimea ya kijani yaliyopandwa kwa mpangilio mzuri kwenye mfumo wa kisasa wa kilimo. Nyuma kuna mimea zaidi na paa la plastiki linaloashiria mazingira ya kilimo cha kisasa.

Majani ya kijani yamestawi kwa mistari kwenye bomba jeupe la plastiki lililowekwa juu ya msingi wa manjano. Kuna mifumo midogo ya bomba ndogo nyeusi inayotoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea hio.

Hiki ni kyeupe kikiwa kimesimama wima na katika kando yake kuna tundu ambalo linaota majani mabichi ya kijani. Majani haya yanaonekana yakiwa na afya nzuri na yanaelekea nje kutoka kwenye mdomo wa chombo hicho.

Mimea mbalimbali ya kijani yamepandwa kwenye bomba jeupe lililosimama wima likiwa na mashimo madogo yaliyoshikilia vikombe vidogo vya plastiki. Chini ya bomba hilo kuna ndoo la samawati yenye maji ikionyesha mfumo wa kilimo cha kisasa usiotumia mchanga.

Mwanamume amesimama ndani ya chumba cha plastiki cha kilimo akiwa ameshika trei yenye miche ya mimea ya kijani. Amevaa shati la mistari na barakoa iliyoshushwa. Chini kuna mistari ya miche mengine na mwangaza wa jua unaingia kupitia paa la nailoni, kuonyesha mazingira ya kilimo cha kisasa.

Mimea michanga yenye majani mabichi, yanamea juu ya mabomba meupe yaliyopangwa kwa usawa. Mabomba hayo yana mashimo yaliyoshikilia vikapu vidogo vya plastiki, vinavyosaidia kupanda bila udongo .Huu ni mfumo wa kisasa wa kilimo cha maji, unaojulikana kwa matumizi ya kidogo ya ardhi.

Mimea ya kijani imepandwa kwa mistari ndani ya mfumo wa kisasa ya umwagiliaji wa maji bila udongo. Majani yanaonekana yakiwa na afya, yamejaa na yamechanuka vizuri. Mabomba meupe iliyonyooka yanasaidia kubeba mimea hii kwa ukuaji na mpangilio maalum. Mazingira haya yanaonyesha teknolojia ya kisasa ya kilimo.

Majani mabichi yamepangwa kwa mistari safi ndani ya panda lenye paa la mbao na ngavu za kivuli. Mabomba meupe ya plastiki yanasambaza maji ardhini yakionyesha mfumo wa umwagiliaji wa kisasa. Madhari ya nyuma inaonyesha mimea mingine ya kijani na mazingira asili ya shamba.

Mimea midogo yenye majani mabichi inaota ndani ya mashimo ya duara yaliyowekwa kwenye mabomba meupe ya plastiki mabomba haya yamepandwa kwa usawa kwenye sehemu ya mbao na nyuma kuna kuta zenye rangi ya kijani iliyofifia.

Mimea michanga yenye majani ya kijani kibichi imepandwa kwenye mabomba meupe yaliyo na machuma ya miviringo. Kila mmea umewekwa kwenye sehemu ndogo ya kijani ya plastiki iliyo na udongo. Mwanga wa jua unaangaza moja kwa moja ikionyesha hali nzuri ya ukuaji wa mimea hiyo.

Mimea midogo ya kijani imepandwa ndani ya mabomba meupe yaliyo na mashimo huku kifaa maalum ikiwa juu ikisaidia kuratibu mfumo wa maji. Ukuta wa nyuma unaonekana kuwa wa plastiki yenye kung'aa ishara ya mazingira yaliyodhibitiwa.

Mizizi ya mimea imetoka kwenye kikapu cheusi na kuning'inia ndani ya maji yenye povu. Maji yapo kwenye chombo cheupe na kuna bomba jeusi linaloingia kwenye maji. Mizizi inaonekana imechanganyika na ina rangi ya njano na nyeupe.

Mfumo huu ni mfumo wa kilimo wa kisasa ambapo mimea inapandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki yaliyopangwa kwa ngazi. Mimea midogo imepandwa kwenye matundu ya mabomba, na kuna bomba la maji linalounganisha mfumo huu.

Mimea michanga imetundikwa kwenye bomba refu nyeupe lililowekwa juu ya miunzi ya mbao na plastiki likiwa na mashimo ya kupandia. Mfumo huu unaonyesha kilimo cha maji bila kutumia udongo huku maji yakizunguka kutoka kwenye ndoo na kurudi tena. Kuta wake uko nyuma na eneo linaonekana kuwa nje.

Mmea mchanga unaoota ndani ya chombo cha plastiki chenye umbo la duara. Majani yake ni mabichi na yenye afya yakionyesha kuwa mmea huo unatunzwa vizuri. Pembeni kuna mimea mingine ikikuwa katika mpangilio wa wima ikionyesha mfumo wa kilimo wa kisasa.

Katikati sehemu ya mbele kuna marundo ya mazao madogo madogo ya mviringo yenye rangi mchanganyiko kijani, nyekundu, na zambarau. Watu wamevalia nguo za baridi na kofia, huku wengine wakiwa wameinama, kana kwamba wanachambua au kuchukua mazao hayo.

Ngombe wengi wa maziwa wamesimama kwa mstari mmoja ndani ya banda la kisasa. Vichwa vyao vimeelekezwa mbele wakiwa wanakula kutoka kwa mabakuli ya chuma yalio andaliwa kwa mistari. Rangi za ngonzi zao ni mchanganyiko wa nyeusi na nyeupe.

Shamba kubwa lenye mistari ya mimea ya miti ya kijani linaonekana likiwa limetandikwa kwa usahihi. Udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu na mandhari ya mbali inaonyesha mawingu meupe juu ya anga yenye mwangaza hafifu.

Kuna mashine ya kisasa ya rangi ya manjano ikifanya kazi shambani. Mashine hio inakatakata mimea iliyokomaa, huku watu wawili wakiwa juu yake. Nyuma kuna miti yenye maji na majani mengi, na mandhari inaonyesha mashamba mapana ya kilimo.

Mistari ya mimea ya migomba imetandazwa kwa mpangilio nzuri kwenye shamba kubwa. Kila mti una majani makubwa ya kijani kibichi yanayong’aa kwenye mwanga wa jua. Kwenye upande mmoja kuna wavu wa plastiki wa samawati uliowekwa kama uzio na pembeni kuna sehemu iliyokatwa ya mimea.

Mtu aliyevaa glavu za kijani na mavazi ya kijivu, anashika pilipili hoho za kijani zilizopangwa kwenye meza ndefu. Hali hii ina mwangaza wa kung'aa unaotoka juu, na pili pili zimepangwa kwa usafi, huku baadhi zikiwa zinawekwa kwenye boksi.

Shamab limetandazwa kwa mistari ya mabomba meusi ya kunyunyizia maji ambayo yamepangwa kwa usawa kutoka upande mmoja hadi mwingine kati yamistari hiyo kuna mimea midogo ya kijani inayoota kwa mpangilio mzuri kwenye udongo wa kahawia

Shamba hili lina mimea iliyopandwa kwa mistari. Maji yanaelekezwa kwenye mashimo kati ya mistari kupitia bomba na ndoo ya saruji mbele. Majani ya mimea ni ya kijani kibichi na shamba linaonekana na hadi mbali, huku anga ikiwa safi bila mawingu.

Shamba ndogo linaonekana likiwa limeandaliwa kwa upandaji na vipande vya plastiki vya umwagiliaji vikiwa vimetandazwa ardhini kwa mpangilio. Pande zote mbili za shamba kuna mimea ya kijani kibichi inayochanua vizuri.

Mashamba yamepandwa kwa mistari ya mimea midogo ya kijani kibichi, na kila mstari umewekwa bomba la umwagiliaji linalopita moja kwa moja juu ya udongo. Udongo unaonekana kua na unyevu, unaonyesha kua maji yanatayarishwa kwa mpango.

Maji yanadondoka polepoole kutoka kwenye bomba dogo la chuma lenye mduara wa plastiki mwekundu katikati. Chini yake kuna ardhi yenye mabaki ya majani makavu na udongo wa kahawia. Muenekano unaonyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone na hutumika kumwagilia mimea kwa ufanisi wa juu.

Shamba hili ni shamba la mimea midogo inayoota katika mistari iliyonyooka vizuri. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na wenye unyevu huku mabomba ya umwagiliaji yakipitisha maji juu ya udongo.

Shambani kuna mimea iliyopandwa kwa mistari na maji yanaelekezwa kwa kutumia mifereji midogo. Mabomba madogo yanatoa maji kutoka bomba kuu na kuyawapeleka moja kwa moja kwenye mashimo ya mimea kwa ajili ya umwagiliaji.

Maji yanandondoka taratibu kutoka kwa bomba ndogo la plastiki lililowekwa juu ya mimea midogo ya kijani. Majani yanaonekana kuwa na afya, yakiwa yamesimama wima huku sehemu ya bomba ikiwa na matone madogo ya maji.

Mimea midogo imemea kwenye udongo wenye unyevunyevu huku bomba jeusi likipitisha maji kwa mfumo wa matone. Majani ya mimea yana rangi ya kijani kibichi na mwanga wa jua unamulika kwa upole upande wa kushoto ukionyesha mazingira ya bustani yenye afya.

Kubwa la shamba limeandaliwa vizuri kwa kilimo likiwa na mistari ya mipira ya umwagiliaji iliyosambazwa sawasawa. Udongo mwekundu unaonekana kuwa na rutuba na miche kidogo imepandwa kwa mpangilio mzuri.

Hii ni shamba lenye mimea iliyopangwa kwa mistari mizuri upande wa kushoto. Kulia kuna mfereji wenye manushati yenye yanayotiririka, huku mabomba madogo yakipeleka maji moja kwa moja kwenye mimea. Anga ni angavu na ardhi inaonekana kavu na nyekundu.

Sehemu hii inaonyesha bustani yenye mimea michanga inayomea kwenye udongo wenye unyevu. Kuna mabomba meupe yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri, yakiwa na viunganishi vya samawati vinavyotumika kwa umwagiliaji wa matone. Majani ya mimea yamesimama wima na yanaonekana kuwa yenye afya. Mfumo huu wa umwagiliaji unasaidia maji kufika moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Shamba hili lina mimea michanga iliyopandwa kwa mistari na mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umewekwa kando ya mimea. Udongo unaonekana umelimwa vizuri na mimea inakua kwa afya.

Chumba hili lina udongo mwekundu uliyotifuliwa vizuri kuna mistari miwili na mimea midogo ya kijani iliyofichua ikiwa imepangwa kwa mstari pamoja na mabomba ya umwagiliaji wa pembeni kuna mimea mingine iliyokomaa zaidi.

Mbele kuna bomba nene la samawati likiwa limeunganishwa na mabomba madogo meusi yaliyonyooka juu ya ardhi kavu yenye mabaki ya mimea. Mabomba hayo yana matundu madogo ya kunyunyizia maji moja kwa moja kwenye mizizi yakionyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone mashambani.

Shambani kuna mfumo wa umwagiliaji matone unaotiririsha maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea midogo iliopandwa kwa mistari. Bomba jeupe la katikati linaunganishwa na bomba ndogo ndogo nyeusi zilizo nyoaka kuelekea upande wa mimea ikisaidia kupunguza upotevu wa maji. Udongo unaonekana kuwa na unyevu wa wastani.

Shambani kuna udongo mwekundu uliolimwa vizuri kwa mistari. Kuna mipira ya umwagiliaji iliyosambazwa kwenye kila mstari ikiwa imewekwa kwa uangalifu ili kupeleka maji moja kwa moja kwenye mimea midogo iliyoanza kuchipuka. Pembeni kuna watu wachache wakiwa wamesimama.

Shamba hili dogo lina mistari ya mimea midogo iliyopandwa kwa mpangilio mzuri. Kati ya mistari hizo kuna mipira ya umwagiliaji. Mwishoni mwa shamba kuna ndoo nyekundu iliyowekwa juu ya ukuta, ambayo imeunganishwa na mipira hiyo kwa ajili ya kusambaza maji mashambani.

Shamba hili lina mitaro mirefu ya umwagiliaji, maji yanatiririka kwenye mtaro kati ya mistari ya mimea. Kuna mabomba ya umwagiliaji yamewekwa pembeni mwa kila mstari ya mimea ili kusaidia usambazaji wa maji.

Shamba kubwa la udongo mwekundu limepandwa kwa iliyonyooka ya mimea midogo. Mifumo ya umwagiliaji kwa njia ya matone umewekwa ukufuata kila mstari na kwa umbali kuna miti ya kijani upande wa kushoto na nyuma.

Shamba hili ni la udongo mwekundu na mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umewekwa kwenye mistari. Kuna mipira ya plastiki iliyosambazwa kwenye kila mstari wa shamba na vifaa vya umwagiliaji vimewekwa upande wa kulia.

Mabomba mawili ya umwagiliaji yamewekwa juu ya ardhi yenye mimea michanga. Maji yanatiririka kwa mistari midogo kati ya mimea yakionyesha mumo wa kisasa wa kumwagilia kwa matone. Kando ya eneo hilo kuna majni mabichi na mazingira yanayoonekana uwa mashambani au bustani.

Shamba limeandaliwa kwa mpangilio mzuri huku mabomba ya plastiki ya umwagiliaji yakiwa yamewekwa kwa mistari miwili sambamba. Mabomba hayo yanamiunganisho midogo inayotoa maji moja kwa moja ardhini. Eneo ni pana na limezungukwa na mandhari ya kijijini na miti ya mbali.

Katikati ya bustani kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone ulioenezwa ardhini. Pembeni kuna mimea michanga inayoota, huku miche ya nyanya ikiwa imepandwa kwa mistari miwili. Udongo unaonekana kuwa na unyevu wa wastani, unaoonyesha kuwa bustani inatunzwa vizuri.

Mchanga yenye majani mabichi umepandwa kwenye udongo mweusi ulioloweshwa vizuri na bomba jeusi la plastiki linalopita karibu na mizizi ikiwa ni sehemu ya mfumo wa umwagiliaji wa matone.